Mfanyakazi, amevalia mavazi maalum ya kujikinga dhidi kemikali. Ikiwa ni suti iliyomfunika mwili mzima, barakoa, miwani pia glavu. Amebeba mitungi miwili iliyo na alama inayoonyesha hatari ya sumu. Hueza ikawa mazingira ni kiwanda.

Daktari wawili wa meno wamevaa sare nyeupe, kofia ya samawati barakoa na ngao ya plastiki ili kujikinga. Ameegema juu kwa mgonjwa akitumia kifaa cha meno. Mazingira ni chumba chenye mwanga mzuri. Ukutani mna kabati ambayo imeekwa vifaa vya matibabu.

Ajali barabarani iliyohusisha basi na lori la kubeba mafuta, umati mkubwa umekusanyika eneo hilo kushuhudia tukio, baadhi ya watu wamevalia mavazi meusi na mekundu, huenda majeruhi au labda vifo vya kusikitisha vimetokea.

Mama ameketi akiwa amembeba mtoto mdogo. Amevalia barakoa akimtazama mwanawe, ambaye ana kofia nyekundu kichwani. Mhuguzi ameinama kidogo Ili aweze kumpea chanjo ya matone mdomoni. Nyuma Yao, ni watu wengi walio kwenye fulana za njano zilizofanana.

Mkusanyiko wa vitu mbalimbali, vyenye kuashiria vifaa vya kitamaduni, vilivyowekwa juu ya zulia yenye rangi nyekundu. Vidude viwili, vimefungwa kwa nyavu za kijivu. Kando, ni karatasi ya plastiki nyeusi.

Mwana anamwangalia mwana mchanga aliyelala kwenye kitanda cha hospitali ya watoto. Mwanamke huyu amevalia nguo za kulala nyeusi na kofia ya hudhurungi. Ana bendeji kwenye mikono yake labda katoka kujifungua hivi karibuni.

Mgonjwa wa kiume ameketi akiwa amevalia shati la njano na barakoa akipokea chanjo kutoka kwa mhudumu wake. Nyuma yao, kuna pazia. Mbele ni chupa iliyofunikwa. Mazingira yanaonyesha kituo cha hospitalini.

Madaktari wawili wanamtunza mtoto mchanga katika chumba cha matibabu, wote wakiwa wamevalia sare za hospitalini, barakoa na glofu. Mzaliwa yuko ndani ya kifaa maalum ambacho hutumika kutunza wana wachanga wenye uzito mdogo, vifaa mbali mbali kama vile mashine ya kufuatilia mpigo ya moyo pia joto viko karibu na kitanda.

Eneo hili limeharibiwa vibaya kutokana na moto ulioteketeza baadhi ya nyumba. Umati wa watu wamekusanyika wengine wakiangalia mabaki ya majengo. Mazingira ni mtaa wa makazi yaliyojengwa kwa karibu.

Mkulima aliye valia mavazi maalum ya kujikinga kama vile, kofia, miwani, barakoa, glavu za samawati na buti nyeusi. Amebeba kifaa cha kunyunyizia dawa mgongoni mwake. Anamwagilia mimea iliyopandwa kwenye shamba. Ardhi imefunikwa kwa karatasi ya plastiki

Tangi maalum lenye rangi ya kijani kibichi, limefungwa kwa mabano maalum, chini ni bomba la maji lenye kigonga kidogo chekundu, ambacho kinaweza kufunguliwa na kufunga, mfumo mzima umewekwa juu kwa stendi ya chuma nyeusi iliyokuwa na magurudumu.

Mzee ameketi kwenye kiti cha mbao amevalia shati la zabarau na anapimwa joto katika mazingira ya nje. Nyuma ni makazi yaliyojengwa kwa vifaa vya tarubai. Chini kuna udongo na mimea michache. Hii inaashiria juhudi za afya katika jamii.

Watu waliovalia mavai maalum ya kujikinga, barakoa na glavu wakifanya usafi katika chumba kinachoonekana kuwa mapokezi ya ofisi. Mmoja wa wafanyakazi hao amebeba kifaa kinachonyunyizia dawa mgongoni mwake bali wa pili anatumia kitambaa na dawa kusafisha kaunta.

Mhudumu wa afya amevaa sare nyeupe, ana nywele zilizosukwa kuenda nyuma akimhudumia mwana mchanga ambaye kabebwa na mama yake akimtazama. Mtoto amefungwa Kwa kitambaa jeupe ,nesi huyo anampatia dawa Kwa njia ya mdomo.

Watu wanasubiria huduma fulani wakiwa wameketi kwenye benchi. Wote wamevalia baraoa. Mwanamke amesimama mbele ya mtumishi akimpa karatasi fulani. Kwenye meza ni kifaa cha kusafisha mikono jambao linalotilia mkazo muhimu wa usafi.

Mkusanyiko wa vitu mbalimbali, vilivyohusiana na mila .Viungu kadhaa vilivyotengenezwa kwa udongo, baadhi vikiwa vimepambwa na shanga. Mabuyu yaliyofinyangwa namna tofauti. Chupa dogo za glasi, makopa ya plastiki yaliyowekwa vitu ndani yake labda dawa au miti shamba.

Mwanamme aliyeketi, amevaa shati la bluu rangi ya kijani, barakoa ya samawati. Mkono wake wa kushoto umefunuliwa lili aweze kupokea sindano. Mtaalamu wa afya anapeana matibabu, nyuma ni friji nyeupe iliyoegeshwa kwenye ukuta ulio na karatasi zilizo bandikwa.

Ngamia aliyeanguka kwenye mchanga. Mwili wake umelala ubavuni, huku mguu mmoja wa nyuma ukiwa umenyooka. Kwa mgongo, ni shehena nyekundu iliyofungwa. Mazingira yanaonyesha ni jangwani.

Mwanaume mmoja ameketi kwenye kiti. Kavalia barakoa nyeusi, nguo nyeupe. Ananyoosha mkono wake wa kushoto Ili adungwe sindano. Mtu wa huduma wa afya kavalia fulana yenye kijani kibichi ya kung'aa. Nyuma Yao ni umati wa watu walio kwenye foleni.

Watu wawili waliovalia mavazi maalumu ya kujikinga, wanafanya kazi kudhibiti wadudu. Mmoja ameinama kidogo, ana barakoa inayomfunika pua na mdomo. Glavu za kijani kibichi, amebeba kifaa cha kunyunyizia mgongoni. Hii inaashiria anatumia kemikali.

Pikipiki mbili aina Tuktuk zinapita kwenye maji mengi yaani mafuriko barabarani upande wa kushoto ni mtu aliyejifunika kitambaa chenye madoa doa ya miraba mieusi na nyekundu hali angani ina giza likionyesha kwamba kunanyesha.

Wanawake wawili wakiwa wamevalia koti nyeupe za mahabara na barakoa wakiendelea kazi ya kushona, mashine zao zimeunganishwa kwa umeme, rundo la vitambaa vya manjano vikiwa vimekunjwa kwa utaratibu mezani.

Wataalam wawili wanafanya kazi zizini, mmoja akiwa amevalia suti kamili, barakoa ya gesi usoni, miwani na glafu, ili kujikinga kutokana na kemikali, anatumia kijiti cha, kuchukuwa sampuli kutoka puani mwa ngombe, mwenye rangi ya hudhurungi.

Barabara iliyofurika baada ya mvua mkubwa kunyesha, watu wachache wamebeba miavuli wakijaribu kupita kando kando pale ambapo hakuna maji mingi, magari madogo pia tuktuk zinakumbana na hali hiyo mbaya.

Daktari wa afya ambaye amevalia koti jeupe la maabara na barakoa ya samawati usoni mwake kufunika pua pamoja na mdomo ana miwani machoni mwake ameshikilia chupa la dawa pia sindano kuwa anataka kumpa mgonjwa chanjo.

Mazingira ya hospitalini, ambapo madaktari wawili wamevalia barakoa na kufunika kichwa. Mgonjwa anapata matibabu. Kuna mashine kadhaa zinazozunguka kitanda, ikiwemo waya na mirija mingi iliyounganishwa. Pia pampu za dawa.

Mazingira ya darasa mbele ni ubao mweusi, umeandikwa na chaki pia kuchora, mwanamke mmoja amesimama kwenye kiti ameahikilia chupi maalum ya hedhi mkononi mwake huenda anafafanua jambo.

Daktari mwanaume mwenye asili ya kiafrika amevalia koti cheupe, mkono wake wa kushoto uko tumboni bali kulia ameshikilia kifaa cha kijani kibichi, nyuma yake kuna vifaa vya matibabu na kitani kilichotandikwa vizuri.

Kando ya barabara ni umati wa watu wanaoshuhudia tukio. Mbele yao kuna lori la mafuta likiwa limeteketea kwa moto mkubwa. Moshi mweusi mzito unafunuka kwenda angani.

Mtaalamu wa afya ya meno amevalia koti jeupe na barakoa anafanya uchunguzi mdomoni mwa mgonjwa ambaye amelala kwenye kitanda, kwa ukuta kuna bango lenye ujumbe maalum pia nembo za ushikira kama vile colgate.

Chumba cha matibabu. Kitanda ambacho kimeandaliwa kwa ajili ya watoto wachanga, kikiwa na kitambaa cheupe safi. Daktari amebeba stetoskopu shingoni mwake. Ameinama ili aweze kumpa matibabu mwana ambaye amelazwa.

Barabara mzima imejaa maji inayoashiria mafuriko. Kuna pikipiki inayoendeshwa na mwanaume nyuma yake gari nyeupe iliyozama kwa kiasi kikubwa. Upandemwingine ni majengo kwa miti kuashiria eneo la makazi.

Tukio la utoaji chanjo, mwanamke mmoja ameketi kwenye kiti akiwa amevalia barakoa, mwingine ameinama kidogo akimdunga sindano.

Mama ambaye ameshikilia mtoto mchanga kwa mikono miwili ,ameketi kwenye kiti na anamwangalia kwa upendo mwana, anamfunika kwa kitambaa cheupe . Mazingira yao yanaonekana kuwa wako hospitalini.

Mtaalam wa meno, mwenye nywele ndefu zilizosokotwa na kusanyika nyuma kwa mgongo. Amevalia sare za kliniki na tabasamu usoni mwake .Anashikilia ubao mdogo mwenye karatasi akionekeana kurekodi taarifa kutoka kwa mgonjwa.

Utaratibu wa meno unafanywa na daktari. Mikono miwili iliyovalia glavu za rangi ya samawati, mdomo wa mgonjwa huu wazi ili kumuwezesha muuguzi kufanya matibabu yake.